Wasichana watatu waliovaa sare za buluu za shule na vitambaa vyekundu vichwani wamekaa pamoja na wanatumia laptop . Wote wanaonekana wakiangalia skrini na mmoja anaelekeza kidole kwenye laptop kana kwamba wanafanya kazi ya pamoja au kujifunza.

Mkono wa mtu unaonekana ukiandika kwenye kompyuta mpakato juu ya meza ya duara. Pembeni kuna sufuria ndogo ya mmea na kikombe. Dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya nje yenye majengo ya nyuma. Kuna sofa yenye mto wa kijani kibichi pia. Mazingira ni tulivu.

Mchoro wa kompyuta ya mezani iliyo na vitabu, vikiwa vimepangwa juu ya kibodi na kitabu kimoja kimefunguliwa mbele ya skrini. Mandhari inadhihirisha mazingira ya kujisomea au kufanya utafiti ya kidijitali. Rangi kuu ni za farari na zambarau.

Mikono ya mtu imeshikilia laptop juu ya mapaja yake skrini ikiandika neno learning pamoja na picha ndogo za vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia. Pembeni kuna daftari au kitabu limefunguliwa. Mkono wa mtu pia ukishika ukurasa. Mazingira ni ya kujifunzia yanaonyesha elimu kwa njia ya mtandao au masomo nje ya darasa.

Mtu amekaa mezani akitumia kompyuta na kioo kikubwa akihudhuria mkutano wa mtandaoni na watu wengi wanaonekana kwenye skrini. Pembeni kuna laptop nyingine inaonyesha grafu na takwimu. Mazingira yakiwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha kutoka dirishani.

Msichana akiwa ameketi mbele ya kipakatalishi anaonekana yuko darasani na anajaribu kuelezea kitu, mezani kuna kalamu aina tofauti, nyekundu, ya green ya bluu na nyeusi. Mwangaza unaingia kwenye nyumba, mwangaza wa asili.

Watu wawili wakiwa wamekaa mbele ya tarakilishi ya meza, mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kalamu na kitabu mbele yake. Mwingine pia anaonekana wakiwa kando yake na wote wakitazama kwenye skrini. Skrini yenyewe ikona maandishi kana kwamba wanapanga tukio fulani.

Mwanake aliyeshikili kipakatakilishi kwenye kuwekelea mguu wake anaonekana akiwa ameketi chini akiangalia kipakatakilishi. Mwanamke huyu ni wa rangi ni mweusi wa asilia ya kiafrika.

Msichana anaketi mezani anaandika kwenye daftari huku akiangalia laptop . Skrini inaonyesha mwalimu na wanafunzi wengine kwenye darasa la mtandao. Mezani kuna mimea midogo na vikombe vya rangi ya mazingira ni safi na yanafaa kwa kujifunza nyumbani.

Kuna picha nne, msichana akisoma, watu wakijadili biashara, msichana na simu, vitabuna vifaa vya teknolojia, watu wakipata mafunzo. Rangi ni nyepesi. Mandhari ni ya kisasa na michoro inadhihirisha aina mbalimbali za mafunzo za kidijitali.

Mtu ameketi mezani akitazama skrini mbili. Moja inaonyesha mtu mweingine kwenye videocall na nyingine inaonyesha chati za takwimu. Mezani kuna karatasi, simu na vifaa vingine vya kazi. Mazingira ni ya ofisi au sehemu ya kujifunzi anyumbani.

Kundi la vijana wanne wamesimama pamoja, mmoja ameshika vitabu na mwengine anaangalia simu huku wengine wakitazama wanachoongea. Wamevaa mavazi ya kawaida, mmoja ana kofia na mwengine ana kikombe cha kahawa. Mazingira yanaonekana ya shule au chuo kikuu.

Mtoto ameketi mezani akiwa amevaa fulana nyeupe. Mkono moja umeshikilia kichwa huku mwingine ukiwa mezani karibu na kalamu tya rangi ya buluu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na vitabu vingi vimepangwa upande wa kulia. Dirishani kuna mwanga mwingi unaoingia.

Mkono ya mtu kwenye kipakatalishi akiwa kwenye simu ya video na mtu mwingine kwenye skirini. Mezani kuna daftari, kikombe, mmea mdogo na vitabu. Mazingira yanaonekana safi na nadhifu yakiwa na rangi za kupendeza na mwangaza mzuri.

Picha ya msichana mdogo ameketi mezani. Anaandika kwenye daftari huku akiangalia laptop iliyo mbele yake. Mezani kuna vifaa vya kuandika, vitabu na dirisha kubwa lenye mapazia meupe inaonekana nyuma.

Mtoto ameketi kwenye sofa , akiwa amevalia headphones za kijani na kushika laptop kwenye mapaja. Pembeni kuna begi la mgongoni. Nyuma kuna rafu na vitabu mbalimbali. Mwangaza wa chumba ni wa asili na mazingira ni ya nyumbani.

Watu wanne wakiwa wamevalia koti jeupe, wawili wakiwa wamevalia macho nne, mmoja akiwa ni msichana, Wamesimama wote mbele ya chombo ama kifaa kinachoonekana kama cha masomo.

Maabara ya somo la kemia au ya utafiti, ukuta wake ukiwa wa bluu na dirisha inaonekana ikileta mwangaza wa asili kutoka nje, mezani kunayo vyombo vilivyopangwa vya kutumia kufanya somo au utafiti.

Bweni yenye vitanda vitatu na inaonekana ikiwa safi na nadhifu, vitanda vimepangwa vizuri na kutandikwa huku pia kukionekana vyandarua vya kuzuia mbu. Ukuta ni wa rangi ya buluu wenye mapicha kadhaa.

Kijana amevaa fulana ya buluu amesimama gym akishika chuma kizito cha mazoezi huku watu wengine wakiwa pembezeni wakimtazama na wengine wakifanya mazoezi nyuma. Mazingira ni ya ndani, vifaa vya mazoezi vimepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha.

Basi la shule la rangi ya manjano lililoandikwa st.Marys School pembeni. Basi hili lina madirisha makubwa na nebo ya shuleni upande wa mbele. Miguu yake ni nyeusi na anga linaonekana kuwa na mawingu machache.

Vitanda viwili ya juu na chini vikiwa vimepangwa vizuri viko kwenye picha. Hii inaonekana kama iko sehemu ya bweni ambalo limepangwa vizuri upande wa kulia na kushoto kunaonekana madirisha mawili makubwa yanayoleta mwangaza wa asili ndani ya bweni.

Darasa lililopangwa kana kwamba linajiandaa kwa ajili ya mtihani. Halina mwangaza wa kutosha iko katika hali iliyodhoofika. Mbele kuna taa ya ukutani. Sehemu ya ukuta pia ambayo ni nyeusi ambayo ni ubao. Darasa lenyewe linaonekana chini likiwa limechimbika.

Watu wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara wakiwa umetazama mbele. Viti vimepangwa safu kwa safu. Ukumbi una dari la mbao na madirisha makubwa yanayoleta mwangaza. Hao wamevaa mavazi tofauti tofauti na baadhi yao wanaonekana na vitabu na madaktari.

Ukumbi wenye viti mingi vilivyopambwa. Mandhari haya yanaonekana kama ya kanisa na limepambwa kwa rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mandhari hayabyana mwanga wa kutosha.

Jengo refu la orofa tatu limechorwa rangi nyekundu na nyeupe, na lina baraza la jumba mbele. Kwenye kila orofa, kuna mlango wa madirisha kila upande, na mbele ya jengo kuna mti mdogo eneo la wazi lenye vumbi.

Sehemu ya maktaba yenye ngazi na mzunguko inayopanda kwenye jukwaa la mbao katikati. Watoto wamekaa chini na juu ya jukwaa wakiwa wanasoma vitabu. Mazingira yana rangi nyingi, vitabu vingi na mabango ya elimu yakiwa yamebandikwa ukutani.

Wavulana wachache wakicheza mpira wa miguu uwanjani. Wengine wamevaa jezi nyeusi, wengine wamevaa jezi nyekundu, na wanaonekana wakishindania mpira. Kando, kuna goli na watu wengine wakiwa mbali uwanjani.

Nyumba yenye kuta za White ikiwa na vitanda vilivyo na vidato na ia na sehemu ya kupanda kwenda kitanda uande wa juu. Kand yake kunaonekana kiti jeupe likiwa na meza kando yake. Upande huu mwingine pia unaonekana meza au pahali pa kuhifadhi vitu kama vitabu.

Bweni lenye vitanda vingi vya vhuma vikiwa vimetandikwa vizuri, mwangaza hafifu wa asillia unaonekana unaingia kwenye bweni. Vitanda hivi vimefinyana na havina nafasi ya kutosha. Inaonekana ni bweni ya shule isiyo na bidhaa ya kutosha ama nafasi ya kutosha ya wanafunzi.

Nje ya nyumba za vyumba za kupangwa, milango na madirisha ya rangi ya kijani imepangiliwa kwenye kuta za mawe. Uwanja wa mbele ni wa zege na umezungushiwa ukuta wa kimo cha kati. Lango la nyuma nalo limechorwa rangi ya kijani.

Chumba kilichopangwa vizuri na nadhifu. Mwangaza unaonekana ukipitia kwenye dirisha kubwa, mwangaza wa asilia. Chumba hiki ni safi na meza na kiti inaonekana ikiwa upande ule mwingine. Upande huu mwingine unaonekana ni mahali pa kuhifadhi manguo.

Chumba kikubwa chenye meza zilizofunikwa mashuka meupe, kila meza ikiwa na vifaa vya kimatibabu na mfano wa mwili wa binadamu. Viti vya rangi ya zambarau vimepangwa pembeni, kwenye ukuta kuna skrini na ubao mweupe.

Ukumbi mkubwa wa mchezo au shule. Wanafunzi wameketi pembeni kwenye sakafu wakimwangalia mtu mmoja aliye katikati akiwa amevaa sare nyeupe za karate au za judo. Kuta za ukumbi zina magodoro na vifaa vya michezo vimepangwa nyuma na mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa, dirisha kubwa lenye pazia la rangi ya cream na sakafu safi yenye vigae. Mazingira ni nadhifu na mwangaza wa jua unaingia kupitia dirishani. Inafaa kuwa wanafuzi wa hostel .

Chumba cha hospitali cha mafunzo ambapo kundi la wanafunzi wauguzi wamevaa sare jeupe na suruali nyekundu wakifanya mazoezi kwa kutumia sanamu ya mgonjwa kitandani. Mazingira ni safi. Kuna vifaa vya kitabibu na madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa kutosha.

Chumba kidogo kipo na kitanda upande wa kushoto chenye shuka ya rangi ya bluu yenye mistari ya cheki na mto wa rangi ya pinki. Pembeni ya kitanda kuna dawati la mbao na kiti cheupe cha plastiki chenye mto mwekundu nyuma yake. Ukuta wa chumba ni mweupe na sakafu ni ya rangi ya hudhurungi.

Chumba kina kitanda kimoja chenye shuka ya kijani na taulo juu yake, na kuna neti ya mbu iliyoning'inia juu ya kitanda. Ukutani kuna msalaba na pembeni kuna kabati la mbao lenye vioo, na dirisha lenye pazia.

Kompyuta nyingi zimepangwa kwenye meza za mbao ndani ya darasa la tehama . Kila siku inaonyesha ukurasa wa tovuti unaofanana. Pazia jekundu zimefungwa dirishani na mbele kuna ubao mweupe pamoja na skrini kubwa ya kuonyesha.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye viti vya rangi tofauti, bluu, kijani, njano, umezunguka uwanja wa mbao. Watu wachache wamesimama katikati ya uwanja na kuna jukwaa kubwa mbele. Ukumbi una madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa asili.

Chumba kidogo kimepangwa na vitanda vya ghorofa. Mmoja ameketi juu ya kitanda akisoma au kuandika, mwingine amesimama karibu na kabati lililowazi akitumia simu. Kabati limejaa nguo na vitu vingine vya kibinafsi. Chini kuna viatu na begi, ukuta una rangi ya kijani na kuna pochi imeangikwa ukutani.

Chumba chenye vitanda viwili vyeusi vilivyofunikwa shuka za kijani. Meza ndogo ya mbao na viti na mlango unaoonekana kuongoza bafuni. Chumba kina madirisha makubwa na pazia. Na kwenye ukuta kuna picha ndogo iliyotundikwa.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vya rangi nyeusi na meza za mbao. Vimepangwa kwa safu nyingi kwenye chumba cheupe chenye madirisha makubwa. Mazingira yanadhihirisha sehemu ya chuo au shule inayoweza kuchukua wanafunzi wengi kwa mkutano au darasa.

Uwanja wa shule wenye mti mkubwa, upande wa kushoto, na watoto kadhaa wakicheza mpira kwenye uwanja wa basketball . Nyuma kuna majengo ya shule yenye madirisha mengi, na mabasi ya shule yameegeshwa pembeni. Mazingira ni ya mchana, anga ni safi, na kuna majani mengi yanayoleta mandhari ya kijani.

Meza ndefu za mbao na viti vichache vilivyopangwa kwa safu na nyuma kuna kabati la vitabu lililojaa vitabu. Pembeni kuna ubao mweupe na meza yenye kompyuta. Ikionyesha mahali pa kusomea na kufanyia kazi.

Ukumbi mkubwa wa miadhara wenye vitu vya blue ulivyopangwa kwa safu nyingi, kuna gorofa ya pili na madirisha makubwa pembeni. Mazingira yanadhirisha sehemu ya chuo au shule inaweza kuchukua wanafunzi wengi kwa mkutano au darasa.

Chumba chenye kitanda cha gorofa, godoro na mito, dirisha ndogo ukutani, meza ya mbao na kiti cha plastiki. Mandhari ni safi, chumba kinaonenaka kuwa cha bweni au hosteli.

Ukumbi mkubwa wa mkutano wenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Watu wengi wameketi wakisikiliza mzungumzaji aliye jukwani upande wa kulia. Mwanga wa ukumbi ni wa kutosha na mazingira yanaonekana rasmi, labda kongamano au semina.

Chumba yenye vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Kila upande wa chumba una kitanda kimoja na katikati kuna kabati kubwa jeupe lenye sehemu za kuhifadhi vitu la kioo. Sakafu ni ya rangi ya udongo na upande wa kushoto unaonekana mlango au sehemu nyingine labda bafu au chimba kingine.

Chumba cha mazoezi kilichojaa vifaa vya mazoezi. Watu kadhaa wamevaa t-shirt na suruali fupi. Wengine wamekaa na wengine wamesimama karibu na mashine za mazoezi. Mazingira ni safi. Kuna mwangaza wa kutosha kutoka madirishani.

Darasa la kisasa lina wanafunzi wengi, wameketi kwenye madawati, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa. Dirisha kubwa upande wa kushoto linatoa mwangaza wa asili na dari ina taa za kisasa na kifaa cha projekta katikati.

Mwanaume amevaa kaptura na t-shirt akiwa amesimama juu ya mwamba mkubwa. Ameweka mikono juu kama anaonyesha alama ya ushindi au furaha. Anga ni la buluu na kuna mawingu meupe na nyuma ya mwamba kuna miti michache.

Kundi la wasichana wamevaa sare za skauti, fulana nyeupe, tai nyeusi, sketi nyeusi na soksi nyeupe. Wamesimama mstari wa ndani kwenye eneo la kijani. Miti kikubwa na kibanda cha mbao vinaonekana nyuma.

Kundi la vijana kumi wamesimama pamoja juu ya mlima. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wamevaa mavazi ya matembezi. Wanashiilia bango lililoandikwa kilele cha Mt. Longonot Summit na kinaonyesha urefu wa mita 2780 juu ya usawa wa bahari.

Wanafunzi wakiwa darasani, mandhari ni ya shule. Mwalimu anaonekana akiwa anasimama mbele ya darasa huku wanafunzi wengine wawili wakionekana wakiwa wameinua mkono yao juu mmoja akiwa anageuka kutazama nyuma. Mwangaza unaingia kupitia dirisha, mwangaza asili na ukuta umepakwa rangi ya manjano.

Mtoto aliyevaa koti la rangi ya kijani na blauzi ya buluu, anaketi mezani akishika brashi ya rangi mkononi na kuchora kwenye karatasi mbele yake. Pembeni kuna rangi nyingi za maji na karatasi tayari imepata rangi mbalimbali inayoonyesha shuguli ya ubunifu na uchoraji wa watoto.

Watu wanne walio kwenye ukumbi na viti vingi vyeusi wanaonekana wakiwa wameketi na wanaonyesha ishara kwa mikono yao, hii ina dhihirisha kwamba mmoja anatumia ama wote wanatumia ishara ya mikono kuweza kuongea ama kuwasiliana.

Watoto wanne wanaonekana wakiwa na furaha sana wakiwa wamesimama kwenye mstari, wote wanaonekana wakiwa wamepaka rangi T-shirts zao za White na mikono yao pia ikiwa imepakwa rangi moja amepaka nyekundu mwingine manjano wingine kijani na mwingine ya buluu.

Kwa umbali na picha isiyoonekana vizuri anaonekana mtu aliyeketi, mwingine aliyeonekana vizuri kwa picha anaonekana akiwa amevalia kisaidizi cha kusikiza. Wote wanaonekana wakiwa pahali pamoja pengine ofisi ya daktari au mwuguzi.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye chumba chenye mwangaza, mmoja amesimama na mwingine ameketi mezani. Wamejikita kwenye kazi au kujifunza. Mezani kuna rangi, penseli na vikombe vya plastiki huku dirisha kubwa likitoa mwangaza mwingi wa asili.

Watu watano mmoja akionekana yeye ndo mwalimu, wote wako katika sehemu moja. Mmoja wao ameketi kwenye viti vya magurudumu ambayo ni cha special needs. Wote wanaonekana wakiwa darasani.

Watu watatu wawili wakiwa wanaume waliovalia mashati ya bluu; mmoja akiwa mwanamke aliyeonekana akishika mwanaume mmoja mkono, wanaonekana wakitabasamu. Mbele yao kuna daftari la upakiaji wa rangi ambayo wanapaka rangi kama vile ya green ya manjano, ya bluu na nyekundu.

Watu wawili wakikaa karibu na kutumua kipakatalishi, mmoja akiwa amevaa headphones na mwingine akiwa karibu naye wakiwa kwenye mazingira ya ndani ya nyumba. Meza inaonekana na kuna vitabu au daftari pembeni ya kipakatalishi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme ndani ya maktaba, akiwa na kitabu mkononi na anaongea na msichana anayesimama karibu naye. Wote wapo kati ya rafu ndefu zilizojaa vitabu. Mazingira ni safi.

Watu wawili wamekaa mezani, mmoja amevaa koti jeupe la daktari na anaandika kwenye karatasi. Mwingine amevaa fulana nyekundu na anaonekana kujibu maswali au kutoa maelezo. Mezani kuna karatasi, kalamu na pochi ya kalamu na nyuma yao kuna watu wengine na mazingira ya ndani kama ofisi au hospitali.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na kitabu mkononi. Yuko kwenye darasa lenye watoto wengine waliokaa nyuma yake. Mazingira yanadhihirisha ni sehemu ya shule na mtoto anaonekana anasoma au kufuatilia masomo. Rangi na mpangilio wa darasa vinadhihirisha mazingira rafiki na ya kujifunzia.

Watoto wamekaa kwenye viti vya magurudumu ndani ya ukumbi wa michezo wakiwa wamevaa mavazi ya michezo yenye rangi tofauti. Mpira wa manjano umewekwa karibu nao na taa nyingi zinawaka juu. Ukumbi unaonekana kuwa na nafasi kubwa na mwanga wa kutosha.

Watoto wameketi kwenye madawati darasani. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu na wote wanaandika kwenye karatasi zao. Chumba kina mwangaza cha kutosha. Madirisha makubwa na mabango ya elimu yako ukutani.

Watu wamekaa mezani na kila mmoja anashikilia karatasi mkononi. Mbele yao kuna kikombe na vitabu. Mazingira yana mwangaza wa asili na madirisha makubwa ya nyuma. Mandhari inafanana na darasa au kikao cha kujifunza.

Mtu mzima na mtoto wakiwa wamekaa pamoja darasani wakitazama kifaa cha kidijitali mezani. Mazingira ni sehemu ya kujifunzia na kuna rangi nyingi ukutani zinazoashiria darasa la watoto. Inaonekana mtu mzima anamsaidia na kumfundisha mtoto kutumia kifaa hicho.

Watoto wawili na mtu mzima wamevaa mavazi meupe wakiwa kwenye maabara wakifanya jaribio la kemia. Mezani kuna chupa za glesi zilizojaa vimiminika vya rangi tofauti na vifaa vingine vya idara ya maabara.

Watoto watatu wamekaa mezani darasani. Kila mmoja anaandika kwenye daftari lake na kutumia rangi na penseli mbalimbali. Msichana wa mbele ana kifaa cha usikivu kichwani na mazingira yanaonyesha darasa lenye vifaa na mapambo ya elimu ya ukutani.

Watu wawili wamevaa apron wamesimama nyuma ya kaunta ya kahawa. Mmoja anamimina maziwa kwenye kikombe huku mwingine akimtazama kwa makini. Rafu nyuma yao zimejaa vikombe, mitungi na vifaa vya kahawa.

Mtu mzima amevaa koti jeupe. Anamsaidia mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu wakiwa karibu na meza yenye karatasi. Mazingira ni safi na yenye mwangaza. Yanaonyesha shughuli za msaada au mafunzo maalum kwa mtoto.

Mtoto na watu wazima wameketi mezani darasani wakifanya shughuli za kuchora na kutumia rangi na penseli. Meza imejaa vifaa vya sanaa kama karatasi, rangi na penseli nyekundu, na mazingira yanaonekana ya kirafiki na ya kujifunza.

Mtoto ameketi mezani na mtu mzima. Mezani kuna karatasi, kalamu, na nyuma kuna mmea na dirisha linaloonyesha mandhari ya nje. Mtoto anaonekana amevaa kifaa cha usikivu sikioni na anaangalia mbele huku mtu mzima anazungumza naye au kumwelekeza jambo.

Kijana ameketi mezani kwenye chumba chenye mwangaza. Amevaa fulana nyekundu na ameshika kalamu mkononi huku akiandika kwenye daftari. Mezani kuna kalamu na karatasi za rangi tofauti. Nyuma kuna rafu yenye vitabu na mmea mdogo pembeni.

Mwalimu amevaa sweta la waridi. Ameketi mezani na mtoto aliyevaa sweta la buluu na t-shirt ya mstari wakifanya kazi pamoja. Meza ina karatasi, kalamu na fremu ya mbao yenye vitufe vingi. Mazingira ni ya darasa.

Mvulana ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta. Anatumia mguu wake wa kulia kuendesha kipanya kwenye dawati jeupe. Ana vazi la suruali la michezo ya blue na fulana ya kijivu, na anaonekana yuko kwenye darasa la kompyuta. Pembeni kuna kompyuta nyengine na viti, huku ukutani kukiwa na picha mbali mbali kwenye skrini.

Mwanamume ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa shati la rangi ya samawati na suruali ya blue . Ana kitabu mikononi na anashika rimoti mkono mwingine. Anaonekana yuko sebuleni, nyuma kuna sofa la rangi ya beije, dirisha lenye pazia jeupe na mmea wa kijani pembeni.

Watoto watano wamekaa mezani, darasani. Wanatumia ramani kubwa ya dunia na rangi za kuchorea. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu. Mazingira ni ya kujifunzia au ushirikiano. Ukuta wa nyuma umechorwa ramani ya dunia yenye rangi angavu.

Kijana ameketi kwenye sofa la kijani ndani ya chumba cha kisasa chenye mwangaza mwingi. Mbele yake kuna kitabu kikubwa kimefunguliwa mezani. Chumba kina madirisha makubwa upande wa kushoto. Viti vya buluu na meza viko nyuma, na dari ina taa za mraba.

Mwalimu na mtoto wamekaa mezani kwenye chumba chenye mwangaza. Wanatumia rangi na karatasi kuchora au kufanya kazi ya sanaa. Meza imejaa rangi za kuchorea na karatasi zenye michoro na dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili.

Mtoto mwenye nywele nyingi za afro amevaa shati la jeans na anakaa kwenye sofa la kijivu akiongea na mtu mwingine anayemwangalia. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likiruhusu mwanga mwingi kuingia sebuleni.

Watu watatu wamekaa pamoja mezani kwenye chumba cha mwangaza. Mmoja amevaa headphones na anashikilia kifaa kidogo mkononi huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Meza ina simu na karatasi. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitu mbalimbali na taa za dari zinatoa mwangaza mkali.